Walemavu kwenye mchezo wa ndondi; inapendeza. Aliyekuwa gavana wa Nairobi, Gideon Mbuvi Sonko anaonekana pamoja na hawa walemavu ambao ni wachezaji wa mchezo wa ndondi na wamevalia jezi ya nchi ya Kenya.

Haya hapa ni madawati ya wanafunzi ambayo yamepigwa picha ,darasani na mwanafunzi haonekani kwenye picha hii ishara kwamba wameweza kuondoka katika darasa.

Ni mchezaji wa Harambe Startlet ambaye anadhihirisha wazi kwamba ulemavu si upungufu hivyo basi anaonekana akicheza pale alipo na mguu mmoja na fimbo za kuweza kumsaidia katika uchezaji huo.

Ni sehemu ya michezo ya watoto vifaa vya uchezaji vinaonekana swing slide na pale nyuma kanisa linaonekana lililo na msalaba juu yake.